Kuna jumla ya watu saba ambia wote wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa. Wamesimama nje ya Immigration Services Control Office .Kuna mmoja aliye na begi na simu mkononi mwake. Kisha kuna mwingine aliye pembeni aliye na kitabu, faili, kalamu na funguo mkononi mwake. Kisha mmoja aliye mbele yao aliyevalia kofia nyeusi.